Duka la kuuzia mavazi aina ya viatu, shati na kofia la kuzuilia jua ambayo ni ya rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi na rangi ya kahawia.